Mnara mrefu wa kusafirisha umeme umesimama wima katikati ya eneo wazi lenye nyasi na udongo. Miale ya jua inamulika angani juu ikiwa na mawingu machache meupe. Nguzo za kuzuia zimetenganisha eneo hio.

Nguzo mbili za umeme zimesimama imara chini ya anga la buluu. Nguzo hizo zinaonekana kuwa na waya nene nyingi zinazopita juu zikionyesha mtandao wa usamabazaji wa umeme wa umbali mrefu. Nyuma ya nguzo hizi kuna miti mirefu na milima iliyoinuka ikionyesha mazingira ya vijijini au porini.

Mnara mrefu wa chuma kwa ajili ya usambazaji wa umeme umesimama wima chini ya anga la samawati na mawingu meupe. Sehemu ya juu ya mnara ina rangi nyekundu tofauti na sehemu iliyobaki ya chuma isiyo na rangi, ikionyesha labda ukarabati au muundo mahususi. Waya nene za umeme zimeinuka kutoka pande zote za mnara, zikielekea mbali hadi umbali.

Kundi la watu wamevaa vesti za rangi ya njano na kofia ngumu wanaonekana kwenye kituo cha umeme. Mtu mmoja amevaa kofia ya njano na anaelekeza kidole kuelekea miundo mikubwa ya chuma na waya za umeme. Wanaonekana kuwa wanafanya ukaguzi au kazi kwenye kituo hicho.

Kituo cha umeme kinaonekana kutoka juu kikiwa kimezungukwa na mandhari ya kijani. Miundo mikubwa ya chuma na mabomba yanaonekana. Moshi mweupe unatoka kwenye sehemu za kituo, laba kutokana na mvuko wa maji moto.

Hiki ni kituo kikubwa cha kupoza umeme chenye nguzo nyingi za chuma na nyaya zinazounganisha. Nguzo hizi zinasimama imara chini ya anga safi ya samawati zikionyesha miundo mbinu mikubwa ya umeme. Eneo hili linaonekana kuwa wazi na vinafanywa kwa changarawe.

Manthari pana ya kituo ya kuzalisha umeme inaonekana katikati ya vilima vilivyofunikwa na mimea mingi. Moshi unaamka kutoka kwenye jengo kuu la, kiwanda, kuashiria shughuli za uzalishaji wa nishati. Kuna pia miundo ya umeme na nyaya zinazozunguka kituo hicho, huku barabara zikipita karibu na eneo hilo.

Kituo cha umeme kinaonekana kikiwa na miundo mingi ya chuma na waya za umeme. Vifaa vingi vya umeme kama vile transfoma vinaonekana. Eneo hilo limezungushiwa uzio wa kijani. Inaonekana kama kituo hiki kinasambaza umeme kwa eneo kubwa.

Mnara mrefu wa chuma wa umeme umesimama wima chini ya anga safi la buluu. Nguzo zake za chuma zimeundwa kwa namna ya kuvutia likionyesha uimara na uwezo wa kubeba nyaya zito za umeme. Kwa mbali mnara mwingine mdogo unaonekana ukiashiria mwendelezo wa laini za usambazaji umeme. Mandhari ya chini inaonekana kuwa na asili, ikiwa na mimea au miti midogo.

Eneo la kituo cha kupoza umeme linaonekana likiwa na mnara na nguzo nyingi za chuma, zinazobeba vifaa vya umeme. Waya nyingi nene za umeme zimeunganishwa kwenye vifaa hivyo, zikionyesha mtandao mkubwa wa usambazji wa umeme. Kwenye upande wa kushoto kuna jengo ndogo lenye rangi ya kijani na nyeupe, likiashiria kituo cha kudhibiti au usimamizi chini ya ardhi imetandikwa kokoto na kuna njia za suruji .

Mnara mrefu wa umeme umesimama wima katikati ya shamba la kijani kibichi ukitumia nyaya zinazonyooka mbali. Kwenye nyaya hizo kuna vizuizi vyekundu vinavyoonekana pengine kwa ajili ya usalama wa ndege au kuashiria uwepo wa nyaya. Nyuma ya mnara kuna safu ya milima mirefu inayoonekana wazi chini ya anga la buluu.

Mistari ya nyaya za umeme inaonekana mbali angani ikipitisha nishati kutoka kituo cha umeme. Nguzo za chuma zenye urefu mkubwa zinasimama imara zikibeba nyaya hizo Kwa umbali mrefu. Huu ni mfumo wa kisasa wa usambazaji wa umeme, unaohakikisha nishati inafika Kwa watumiaji.

Nguzo kubwa ya chuma inayobeba nyaya za umeme inasimama imara chini ya anga ya samawati, iliyopambwa na mawingu meupe. Nyaya Nene za umeme zimetandazwa kutoka nguzo hio, zikionyesha uwezo wake wa kusafirisha nguvu za umeme. Uzio wa waya unaonekana mbele, ukilinda eneo la nguzo.

Mtu anaonekana akishughulikia rundo kubwa la mifuko ya plastiki iliyotupwa akionyesha shida ya uchafu wa mazingira. Mifuko hiyo ni ya rangi mbalimbali ikiwa imerundikiana kama milima na inaonekana kuwa imechafua ardhi. Karibu na rundo hilo kuna ndoo ya manjano iliyotupwa.

Mtaa duni wenye nyumba nyingi zilizojengwa kwa mabati unaonekana kando ya mto mchafu. Watu wengi wakiwemo watoto wanaonekana karibu na mto. Majengo marefu yanaweza kunaonekana kwa mbali. Hii inaweza kuwa eneo la mabanda.

Wanaume kadhaa wanajitahidi kuondoa vifusi vingi vya kuni na mabati yaliyoporomoka. Vikionyesha uharibifu mkubwa. Nyuma yao miundo ya mabati iliyoharibika inaonekana. Ikitoa hisia ya makazi yaliyopromoka au kuharibiwa. Na mazingira yanaonekana kuwa ya shida na vitu vingi vimetapakaa chini.

Njia ndefu ya mbao inapita katikati ya msitu mnene. Miti mirefu na mikubwa yenye majani mapana inaifunika njia kwa pande zote. Njia inaonekana kuwa tupu kwa sasa, hii inaweza kuwa sehemu ya kutembelea kwa miguu.

Kifaru mkubwa mweupe anasimama karibu na kifaru mwengine aliejilaza chini, labda katika mazingira ya hifadhi ya wanyama. Mnyama aliesimama anaonekana akichunguza ardhi, huku pembezake zikiwa wazi. Mandhari ina miti mingi na mimea ikionyesha mazingira ya asili au bustani ya wanyama. Ardhi inaonekana kuwa na matope au uchafu Ikionyesha mazingira ya kawaida ya kifaru.

Mwanaume ameketi pembeni ya mkokoteni uliojaa galoni nyingi za plastiki zenye ukubwa na rangi tofauti, baadhi zikiwa za njano, samawati na nyeupe. Galoni hizo zimepangwa kwa rangi zikiashiria uwezekano wa kusafirisha bidhaa kiasi kikubwa.

Kijana mdogo anabeba gunia kubwa jeupe begani mwake, akipitia eneo lenye tope na uchafu. Mavazi yake yanaonekana yamechakaa na yenye huenda anatembea bila viatu, huku miguu yake ikiwa imezama kwenye uchafu. Nyuma yake kuna makazi duni yaliyojengwa kwa mabati na vifaa vingine vilivyopatikana.

Kikundi cha wachezaji wengi wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni na mapambo ya manyoa. Wanatumbuiza kwenye jukwaa lenye kung'aa .Kila mmoja amebeba ala ya muziki pengine marimba. Nyuma yao kuna viti vyavwatazamaji vilivyopangwa kwa ngazi na jukwaa jingine dogo la rangi nyekundu.

Twiga wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu zilizochanganyika na maua madogo ya njano. Twiga hao wanaonekana kuwa katika mazingira ya wazi labda hifadhi ya wanyamapori. Nyuma yao jiji lenye majengo marefu linaonekana likichomoza angani likionyesha tofauti kati ya maisha ya pori na maendeleo ya mjini. Anga ni safi na lina rangi ya blue iliyokolea.

Mtu anaonekana akitembea kwenye njia ya udongo iliyozungukwa na miti mirefu na minene ikiashiria mazingira ya msitu au bustani. Njia hiyo imefunikwa na majani yaliyokauka ikiongeza hisia ya asili. Mwangaza hafifu unaingia kupitia miti ukiangazia njia ya kuunda vivuli. Mandhari haya yanaonyesha mahali patulivu na pazuri.

Twiga mrefu mwenye madoa amekaribia ngome au jukwaa la mbao akiwa na kichwa chake kirefu. Watu wawili, mwanaume na mwanamke wamesimama karibu naye wakionekana kumfurahia. Mwanamke anatabasamu kwa furaha akimwangalia twiga kwa macho ya kupendeza. Mandhari inaashiria kuwa hili linaweza kuwa eneo la wanyama pori au bustani la wanyama ambapo wageni wanaweza kuingiliana na twiga.

Tembo watatu wanaonekana wakila majani kutoka kwenye kichaka kidogo wanapembe ndefu na masikio makubwa yanayowatambulisha kama tembo wa kiafrika. Ngozi yao ina rangi ya kahawia na imekunjamana. Mandhari inaonyesha mimea mingine ya kijani nyuma yao.

Sehemu tatu zinaonyesha miundombinu ya maji au maji taka. Sehemu ya kwanza upande wa kushoto inaonyesha vali kubwa ya bluu iliyounganishwa na mabomba. Sehemu ya kati inaonyesha mabomba mawili marefu yakipita kando ya njia ya udongo, yakiwa yameimarishwa na vizuizi vya chuma. Sehemu ya mwisho upande wa kulia inaonyesha maji yakitiririka kutoka kwenye bomba kubwa, pengine yakielekea kwenye mfereji au mkondo wa maji.

Mwanaume anasimama katikati ya kundi la watoto wa shule akiwa ameshika mche wa mti tayari kuupanda. Watoto wengi wao wakiwa wamevaa sare za shule, wanatazama kwa shauku huku wengine wakitabasamu. Eneo linaonekana kuwa uwanja wa shule kukiwa na majengo ya shule kwa nyuma. Shughuli hii inaashiria tukio la upandaji miti.

Mwnamke amesimama karibu na bomba la maji akionekana akijaza au akichota maji. Nyumba za mabati zimejengwa kwa mtindo usiopangika, zikiashiria makazi duni au mtaa wa mabanda. Kamba za kuanika nguo zinaonekana zikiwa na nguo zilizotandikwa kando ya nyumba ikionyesha maisha ya kila siku ya wakazi. Manthari inaonyesha miundo mingine ya nyumba au udongo utupu.

Kundi la swala wako kwenye eneo lenye nyasi ndefu na miti michache. Swala hao wakiwa na pembe zao ndefu zilizopinda, wanaonekana wakichunga au wakitazama mazingira yao. Nyuma yao mti mkubwa unajitokeza, dhidi ya anga la samawati, likiashiria mandhari ya savannah . Wanyama hawa wanaonekana kuwa katika makazi yao ya asili, labda mbuga ya wanyama.

Mto wenye maji machafu unaonekana ukipita katikati ya mandhari ya makaazi yasiyopangwa. Kwenye kingo zake takataka nyingi zimetupwa zikichafua mazingira kabisa. Mtu mmoja anaonekana katikati ya mto akijaribu kukusanya takataka.

Watu watatu wanatembea kwenye njia ya udongo katikati ya msitu mnene. Mwanaume mmoja amevalia suti ya kijivu na tai nyekundu akionekana katikati huku mwanaume mwingine amevalia koti la buluu na suruali yake ya kaki akitembea kushoto. Mwanamke amevalia nguo ndefu nyeusi na koti ya rangi mbalimbali akitembea upande wa kulia. Wote wanaonekana kutazama juu au mbele wakifurahia mazingira ya asili.

Kifaru mchanga mwenye rangi ya kahawia. Anatembea kwenye udongo mwekundu huku watu kadhaa wamesimama karibu naye. Mkono mmoja unaonekana ukimpapasa kifaru huyo, ikionyesha kuwa wanyama hawa wanaweza kuwa wamezoea watu au wako kwenye mazingira salama.

Twiga watatu wamesimama katika mazingira ya asili wakiwa na manyoya yao yenye madoa ya kahawia na nyeupe. Mmoja wao anaonekana kuwa mdogo zaidi kuliko wengine wawili. Nyuma yao kuna miti na mimea mingi ya kijani kibichi, ikiashiria msitu au eneo la wazi lenye mimea.

Twiga mrefu anayekula majani anaonekana amesimama katikati ya miti mirefu na mimea mingine ya kijani kibichi. Ana shingo ndefu yenye madoa ya kahawia na njano, ikionyesha muundo wake wa kipekee. Manyasi yaliyokauka na matope yanaonekana chini kuashiria mazingira ya wanyama pori. Twiga huyo anaonekana ameingia kwenye mazingira ya asili.

Chui amesimama nyuma ya uzio wa wavu wa chuma akiangalia mbele kwa umakini. Uzio huo unaonekana kuwa sehemu ya boma au kingo inayomlinda. Macho yake ya blue yanayojitokeza wazi yakionyesha uzuri wa kipekee. Nyuma ya chui kuna mimea ya kijani kibichi na udongo kuashiria mazingira ya nje labda katika hifadhi ya wanyama pori.

Kundi la watu wanaonekana kuwa kutoka jamii ya wamaasai. Wamekusanyika nje wakiwa wamevalia mavazi yao ya kitamaduni yenye rangi nyekundu na samawati. Wengine wanaruka angani wakionyesha densi yao maarufu ya kuruka. Wamejipanga kwa duara na baadhi yao wakiwa wameshikilia fimbo wakionyesha utamaduni na sherehe zao.

Tembo mdogo anaonekana akitembea kwenye udongo wenye vumbi jekundu. Ngozi yake imejaa vumbi na kuipa rangi nyekundu. Masikio yake ni makubwa na yanaelekea pembeni. Mandhari inaonyesha mimea michache nyuma yake.

Tembo mdogo labda tembo mtoto amesimama kwenye udongo mwekundu akila majani na matawi madogo. Pembeni kundi la watu linaonekana likimtazama, likionyesha kuwa wako katika eneo la wanyama pori au hifadhi. Miti na mimea mingine inaonekana nyuma ikitoa mazingira ya asili. Tukio hili linaweza kuwa katika kituo cha, yatima wa tembo au lengine.

Mwanake anapanda mti mdogo kwenye shimo lilochimbwa, akitumia koleo wanaume watatu wamesimama nyuma yake wakishuhudia tukio hilo eneo hilo linaonekana kuwa la wazi kwenye nyasi na miti mingi kwa mbali mingi hii inaweza kuwa sehemu ya kampeni ya upandaji miti au mradi wa mazingira.

Mtu aliyevaa nguo za kazi ikiwemo kofia ngumu ya manjano, fulana ya usalama wenye rangi ya kijani kibichi na buti za manjano. Mtu huyo anasimama katikati ya eneo lenye mimea mingi na nyasi kukiwa na njia ndogo iliyotengenezwa kwa mawe mbele yake. Nyuma ya mtu huyo kuna miundo inayofanana na nyumba zilizojengwa kwa mabati na kuta ikionyesha mazingira yenye uhitaji.

Mtaa unaonekana kuwa na makazi duni kando ya mto au mkondo wa maji uliojaa chafu. Kwenye ukingo wa maji kuna rundo kubwa la taka, mbao zilizovunjika na mimea ikiyokauka; ikionyesha uharibifu wa mazingira yasiyosafishwa. Nyuma ya rundo la taka, kuna nyumba za mabati zilizojengwa karibu karibu.

Mazingira ya majini yanaonyesha mzozo wa kikatili kati ya mamba na ndege aina ya korongo. Korongo akiwa na mabawa yake wazi na mdomo wake chini, anajaribu kutoroka kutoka kwa mamba anayeruka juu ya maji na kusababisha mtafaruko mkubwa.

Mama tumbili anakaa kwenye nyasi ndefu akimkumbatia mtoto wake kwa upendo. Ana manyoya ya rangi ya kahawia kijivu na uso mweusi wenye paji la uso jeupe. Mtoto wake mdogo mwenye manyoya ya rangi ya sawa amemlalia kifuani kwa usalama akionyesha uhusiano wao wa karibu.

Tembo mdogo anakunywa maziwa kutoka chupa kubwa akisimama mbele ya mhudumu aliyevaa nguo za kijani na kofia. Mhudumu huyu ana chupa nyingine mkononi akionyesha utunzaji wa tembo hao. Nyuma yao kundi la watu wanaonekana wakishuhudia tukio hilo wakiwa wamepanga foleni. Tembo wengine wadogo wanaonekana kwa mbali wakionyesha kuwa hapa ni kituo cha kulelea tembo.

Kima mwenye manyoya ya kijivu kahawia ameketi chini akionekana akitazama kiti, uso wake mweusi na sehemu ya miguu na mikono zinaonekana wazi zikionyesha sifa zake za kipekee. Nyuma ya kima huyu kuna sehemu ya slide nyekundu ikionyesha kuwa kima huyu yuko katika eneo la kuchezea au bustani.

Mandhari ya milima ni ya kuvutia yakichanganyika na anga la samwati lenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Sehemu ya chini ya ardhi ina nyasi kavu ya vichaka vichache ikionyesha asili ya eneo hilo. Milima mirefu iliyojaa mimea inajitokeza upande wa kulia, huku bonde kubwa likionekana kwa mbali upande wa kushoto.

Eneo kubwa limejaa taka za plastiki zilizokusanywa kwa wingi na kufungwa kwenye vifurushi. Kuna watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye eneo hilo. Mandhari inaonyesha jengo refu upande mmoja na anga lenye mawingu. Hili inaweza kuwa eneo la kusindika taka za plastiki.

Mtu amevalia kofia ngumu ya usalama na nguo za kijani. Anajishughulisha na kazi ya kusafisha. Amebeba mfuko mkubwa akikusanya takataka zilizorundikana kando ya mtaro wenye maji machafu. Nyuma yake kuna majengo na mandhari ya mjini, ikionyesha mazingira yanayohitaji usafi. Shughuli hii inaashiria juhudi za kusafisha mazingira yaliyochafuliwa na takataka.

Eneo la nyumba za mabati zikionyesha hali ya makazi duni. Mwanamke anaonekana akifua nguo kwa kutumia ndoo kadhaa za rangi tofauti zikiwemo nyekundu, zambarau na kijani. Ndoo zingine zimejaa nguo zilizofuliwa. Kwa ujumla maisha ya kila siku katika makazi ya mabati ikiwa ni pamoja na shughuli za kufua nguo.

Nyati mweusi akiwa amesimama mbele na kutazama moja kwa moja. Ana pembe zake zilizopinda na maskio makubwa yaliyonyooka. Nyuma yake, nyati mwingine anaonekana akinywa maji kutoka kwenye dimbwi la matope. Eneo hilo linaonekana kuwa la asili, labda hifadhi ya wanyama pori, huku ndege mweupe akionekana nyuma ya upande wa kushoto.

Makazi duni yamejengwa kwa wingi kwenye mteremko wa kilima, yakionyesha msongamano wa watu. Nyumba nyingi zimetengenezwa kwa mabati na mbao, zikiwa zimepangwa karibu karibu bila mpangilio maalum. Mandhari inaonyesha eneo lenye changamoto za kimaisha, na miundo mbinu isiyotosheleza.

Eneo la jengo lililobomoka kukiwa na vifusi vingi na vumbi. Mashine kubwa ya ujenzi inayoonekana kuwa excavator inafanya kazi katikati ya vifusi. Umati mkubwa wa watu umekusanyika karibu na eneo hilo wakitazama shughuli zinazoendelea. Mbele ya eneo hili kuna mto wenye maji ya rangi ya kahawia.

Tumbili mmoja amekaa karibu na shino la miti likizungukwa na mimea ya kijani kibichi. Tumbili huyu ana manyoya meupe kwenye koo na kifua yakitofautinana na rangi nyeusi ya mikono yake na kijivu cha mwili wake. Macho yake yanaonekana kutazama moja kwa moja mbele yakitoa sura ya utulivu.

Twiga mmoja anasimama katikati ya mandhari ya Savana, akiangalia mbali. Nyuma yake majengo marefu ya jiji yanaonekana wazi yakichanganya uzuri wa wanyama pori na mandhari ya mjini. Anga lina mawingu meupe na bluu. Tukio hili linaweza kuwa katika hifadhi ya kitaifa ya wanyama pori.

Kundi la ndege aina ya korogwe weupe na weusi wanajivinjari kando ya maji. Wana domo refu lenye ncha iliyojikunja wakionyesha tabia zao za kutafuta chakula. Wamezungukwa na nyasi ndefu na vichaka vinavyokuwa kando ya ufukwe wa maji. Hii inaashiria mazingira ya asili ya ndege hawa labda karibu na ziwa au mto au bwawa.

Ndega moja mwenye rangi ya manjano, nyeusi na kahawia amekaa kwenye tawi la mmea. Ana mdomo mwebamba na miguu nyebamba ya rangi ya waridi. Rangi zake zinang'aa na zinavutia.

Watu wawili wana panda miti mmoja akiwa amepiga goti na mwingine amechuchumaa wakiwa wamevalia nguo za kawaida. Nyuma yao kuna kundi la watoto wanaonekana kuwa wanafunzi baadhi yao wakiwa wameshika miche ya miti. Tukio hili lina ashiria shughuli ya upandaji miti pengine katika eneo la shule au jamii.

Twiga mmoja mrefu anatembea barabarani nyuma ya gari nyeupe abiria yenye mataili nyuma. Barabara inaonekana kuwa ya udongo na imezugukwa na nyasi kavu. Kwa umbali kuna majengo ya jiji yanaonekana yakionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa karibu na makaazi ya watu.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wanafurahia densi ya kitamaduni nje. Wanawake wamevaa mavazi yenye rangi nyeupe na mapambo ya manyoya kichwani, huku mwanaume akipiga ngoma. Mitindo yao ya mavazi na vifaa vinavyotumiwa vinaashiria utamaduni tajiri. Huenda sherehe au tamasha fulani inaendelea.

Watu kadhaa wanashinikiza trolley iliyojaa mizigo mizito wakisukuma kando ya reli. Mizigo hiyo inaonekana kuwa takataka au vitu vilivyokusanywa labda kwa ajili ya kuchakatwa tena. Reli inaonekana kuwa imetumika kwa muda mrefu ikionyesha kuwa eneo hilo linaweza kuwa karibu na eneo la taka au kituo cha kukusanya taka. Mandhari ya nyuma ina miti na mimea.

Watu watatu wamesimama juu ya milima wakitazama mandhari nzuri iliyo mbele yao. Wamevalia nguo za michezo na wanaonekana kuwa wamefanya mazoezi au wamekuwa wakitembea. Mmoja wao amevaa kofia nyekundu na anaonekana akipumzika kidogo. Mandhari ina milima na anga lenye mawingu.

Mfereji mrefu umechimbwa ardhini, labda kwa ajili ya kuweka mabomba au nyaya. Mabomba ya saruji yanaonekana yakiwa yamewekwa ndani ya mfereji huo. Udongo mwingi umeondolewa na kuwekwa kando ya mfereji.

Tembo mchanga mwenye ngozi nyekundu kutokana na udongo. Anaonekana akijirushia udongo kwa kutumia mkonga wake. Kundi la watu wamesimama kwa mbali wakiangalia tukio hilo. Mandhari inaonekana kuwa ya hifadhi ya wanyama au kituo cha kuokoa wanyama.

Uzio mrefu wa waya umejengwa kwenye eneo kubwa la nyasi. Nguzo za mbao zimesisimikwa kwa umbali fulani kushikilia uzio. Mandhari inaonyesha milima au mabonde kwa mbali chini ya anga la mawingu.

Bomba kubwa la maji limetandazwa ardhini likionyesha mradi mkubwa wa miundombinu. Vipande vya bomba vimeunganishwa na kupitishwa kwenye eneo lenye udongo mwekundu, pengine kama sehemu ya ujenzi.

Matatu ya rangi ya waridi na zambarau yenye maandishi manmo invest imesimama kando ya barabara, ina nambari ya usajili. Bango limebandikwa kwenye kioo cha mbele likionyesha maeneo inayoenda na nauli.

Basi kubwa la abiria limeegeshwa barabarani likiwa na mabango yenye maelezo ya njia na ratiba watu wanatembea karibu na basi hilo baadhi yao wakiwa wamebeba vikoba wakionyeshwa shughuli za kawaida za kituo cha mabasi, nyuma ya basi majengo yanaonekana yakionyesha mazingira ya mjini pikipiki pia imepaki karibu ikionyesha aina mbali za usafiri.

Matatu inaonekana likiwa na nambari ya usajili. Bango linaonekana upande wake likiwa na mandishi Aviation, Amra, Quickmart, Village , juakali. Mwanamuke amesimama karibu na matatu akiwa ameshikilia mwavuli. Inaonekana kama matatu inasubiri abiria katika eneo hilo.

Basi la abiria lililopakwa rangi ya zambarau linaonekana likiwa limeegishwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Kioo cha kuangalizia nyuma cha basi kinaonekana wazi na inawezekana kimeegeshwa karibu na kituo cha basi. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye barabara hiyo iliyojaa maduka na biashara.

Magari mengi yamejaa kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Mabasi ya abiria yanayojulikana kama matatu yanaonekana yakiwa yamejaa abiria. Watu wengi wanatembea kando ya barabara huku magari yakijaribu kupita. Majengo marefu yanaonekana nyuma.

Matatu ya metro trans imesimama kando ya barabara ikiwa na abiria ndani. Mwanaume mmoja anaonekana akitembea karibu na matatu. Bango lenye namba sabini na arobaini limebandikwa kwenye dirisha la matatu, labda ikionyesha nauli au njia.

Mbele kuna matatu enye rangi ya samawati na machungwa ikiwa na jina Texas na Super Metro juu yake. Abiria na dereva wamekusanyika karibu na gari hilo. Baadhi yao wakiwa wamevalia fulana zenye rangi angavu. Matatu hii inaonekana kuwa katika eneo la mjini.

Safari inaanza na matatu iliyopakwa rangi ya kuvutia ikiwa na michoro ya rangi nyeusi, nyeupe na chungwa. Mwanamume mmoja amesimama karibu na mlango wa mbele wa matatu labda akisubiri abiria. Dirisha za matatu zimepambwa kwa stika mbalimbali zikionyesha ubunifu wa magari ya usafiri wa umma.

Basi la rangi ya buluu na zambarau lililobeba jina, KBS,limesimama kando ya barabara. Abiria wanaonekana wakipanda na kushuka kutoka ndani ya basi huku wengine wakitembea kwenye njia ya watembea kwa miguu karibu na basi.

Matatu ya rangi ya kijani na manjano, yenye maandishi exalted imesimama barabarani ikionekana ikiwa tayari kubeba abiria, bango kubwa yenye orodha ya njia inazohudumia kama vile RUNDA, na CHASKI limebandikwa mbele yake, watu kadhaa wamesimama karibu na matatu, baadhi yao wakiwa wamevalia nguo za kawaida.

Eneo la jiji linaonekana kuwa na shughuli nyingi huku watu wengi wakitembea na magari yakionekana barabarani. Mnara wa saa wenye pande nne umesimama katikati ya picha ukiashiria eneo la umma au kitovu cha jini. Kwa mbali kuna majengo makubwa ikiwemo moja lenye sanamu iliyosimama mbele yake labda ni jengo la kihistoria au la serikali.

Basi la abiria lililopakwa rangi nyingi na sanaa maridadi lilisimama kando ya barabara, limeandikwa 105 shuttle mbele yake likiashiria njia au huduma yake. number ya usajili inaonekana wazi ikionyesha labda ni ya kutoka eneo la Kiambu.

Mtazamo kutoka ndani ya gari linalo safiri kwenye barabara kuu unaonekana . Magari mengine yanaweza kuonekana mbele yakielekea upande mwingine wa barabara. Kuna vizuizi vya zege kando ya barabara na miti pamoja na mabango ya matangazo yanaonekana kwa mbali.

Mjini kuna msongamano wa magari na watu. Mabasi madogo ya abiria yanayoitwa matatu yanasubiri abiria. Mabango yanayotangaza njia zao za kuelekea kama Nakuru city direct na Karatina Nyeri direct yanaonekana juu yao. Majengo marefu yaliyojengwa Kwa mtindo wa kisasa yanajaza mandhari ya nyuma.

Matatu ya rangi ya machungwa yenye imechorwa mengi imesimama katika kituo cha mabasi. Mwanaume anasonga mbele akiwa ameskuma troli yake karibu na matatu. Abiria wengine wanaonekana wakisubiri au wakipanda matatu mengine. Jengo refu linaonekana kwa umbali

Basi kubwa maarufu kama matatu, limeegeshwa kando ya barabara likiwa na rangi za kijani na manjano. Kwenye kioo chake cha mbele na pande, kuna mabango yaliyoandikwa majina ya maeneo mbalimbali, yakiashiria njia zake. Watu kadhaa wanaonekana wakiingia au wakiondoka kwenye basi, huku wengine wakitembea kando ya barabara yenye majengo na miti.

Katika kituo cha shughuli nyingi, basi la abiria limeegeshwa likisubiri wateja. Watu kadhaa wakiwa wamevalia fulana za zambarau zinazofanana na sare, wamesimama karibu na basi. Labda wakiwasaidia abiria au wakitafuta abiria wapya. Kando ya basi, kuna mabasi mengine na majengo yenye rangi tofauti, yakionyesha mazingira ya kituo cha usafiri wa umma mjini.

Katika kituo cha mabasi chenye shughuli nyingi, basi la rangi ya kijani na bluu, limesimama huku abiria wakipanda. Watu kadhaa wamesimama karibu na mlango wa basi, baadhi yao wakiwa wamebeba mikoba. Baadhi ya watu, labda conductor au wasaidizi wanatumika kuongoza abiria. Nyuma ya basi, majengo marefu yanaonekana yakionyesha mazingira ya mjini.

Basi kubwa la abiria maarufu Citi Hoppa, likiwa limeegeshwa barabarani. Basi hilo lina rangi ya kijani na njano na namba ya usajii inaonekana chini ya kioo cha mbele. Nyuma yake kuna basi lingine la rangi sawa na watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na mabasi hayo. Mazingira yanaonekana kuwa ya mjini.

Gari la teksi jeupe limeegeshwa kwenye barabara yenye shughuli nyingi za watu na magari. Ishara ya rangi ya machungwa iliyoandikwa Taxi kwa herufi kubwa, inaonekana juu ya paa la gari. Watu wengi wanatembea kando ya barabara na mabasi mengine yanaonekana mbele.

Garimoshi lenye rangi nyeupe, zambarau na njano limesimama kwenye reli, likionekana Kwa mbali nyuma ya uzio wa chuma. Uzio huo una nyaya zenye ncha Kali juu, ukiashiria kizuizi cha eneo hilo. Baadhi ya watu wanaonekana kusimama karibu na garimoshi hilo ingawa hawajaonekana vizuri.

Daraja la barabara la magari linaonekana likiwa na rangi ya manjano na maandishi don't over speed . Magari yanaonekana yakipita chini ya daraja hilo. Pikipiki pia linaonekana karibu na daraja. Nembo ya Kenha inaonekana kwenye pande za daraja.

Taksi likiwa limeageshwa barabarani, juu ya gari hilo, kuna ishara kubwa yenye neno taksi, kwa rangi ya chungwa na nyeupe. Nyuma ya taksi, kuna barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na watu na magari mengine ikiendelea na shughuli zao. Majengo ya kibiashara yenye ishara ya matangazo, mbalimbali yanaonekana kwa umbali.

Gari la abiria ambalo linaonekana kama matatu limeegeshwa barabarani likiwa limebeba abiria. Mwonekano wa gari linaonyesha linaweza kutumika kwa usafiri wa umma jijini Nairobi. Kuna watu wanaonekana wakiingia au kutoka kwenye gari, ikionyesha shughuli za kawaida za kituo cha mabasi. Mazingira yanatoa hisia ya barabara yenye shughuli nyingi.

Magari mengi yanaonekana yakitembea kwenye barabara yenye shughuli nyingi, ikiashiria msongamano wa magari upande mmoja wa barabara. Kuna majengo ya ghorofa yaliyopangika yakionyesha maendeleo ya mji. Mti mchache ime, miti michache imepandwa kando ya barabara yakiongeza kijani kibichi kwenye mandhari ya jiji.

Katika barabara yenye shughuli nyingi. Gari dogo la abiria pengine matatu au teksi, limesimama likiwa na tairi za ziada juu ya paa. Juu yake kuna bango kubwa la machungwa lenye maandishi Kiria- ini Othaya na watu wanatembea karibu na gari hilo. Majengo ya ghorofa yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari mbalimbali ikiwemo matatu zenye rangi na magari nyingine ya kibinafsi. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara na kati ya magari, kuashiria msongamano wa magari na shughuli za jiji. Majengo marefu yanapakana na pande zote yakionyesha mazingira ya mijini.

Bango jeupe lenye maandishi mekundu na meusi ikionyesha Enabled juu. Chini ya bango kuna ordha ya maeneo kama Mombasa Road, Utawala na Airways pamoja namba themanini. Barabarani watu wanatembea na magari yameegeshwa kando.

Mabasi ya abiria maarufu kama matatu yamejaa kwenye barabara. Kila basi limepambwa kwa rangi tofauti na michoro ikiwa ni kawaida ya usafiri hapa Nairobi. Watu wanaweza kuonekana ndani ya mabasi na wengine wakisubiri kupanda. Majengo marefu yanaonekana pande zote za barabara.

Shimo refu lenye chimbo ardhini likiwa na kiasi kidogo cha maji chini yake. Udongo uliotolewa umewekwa kando ya shimo ukiunda rundo la ardhi. Nguzo za umeme zinazobeba nyaya zinaonekana zikielekea mbali kwenye upeo wa macho. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje labda eneo la ujenzi au maendeleo huku mimea na mjengo yakionekana.

Maji safi yanatiririka kutoka kwenye bomba la chuma, likingaa kwa uzuri, bomba hilo limechakaa kidogo na utu likiwa limewekwa kwenye ukuta wa zenge uliofunikwa na ukungu wa kijani. Kwa nyuma ma bomba mengine mawili yanaoneka yakingojea zamu yao ya kutoa maji yakionyesha chanzo hiki cha maji safi.

Wengi wa mirija wa plastiki nyeusi mengine ikiwa na mistari ya buluu imerundikuwa juu ya ardhi chafu, ikiashiria eneo la ujenzi au gala la bufaa. Mirija hii inaonekana kuwa ya ukubwa tofauti baadhi ikiwa mikubwa na mingine midogo. Huku ndani yake kukiwa na mashimo meupe, nyuma ya mirija kuna majengo ya viwanda au gala pamoja na rundo la udongo au mchanga.

Shimo refu limechimbwa kwenye ardhi. Pande za shimo zimetanganishwa na udongo zikionyesha tabaka mbalimbali za udongo. Kuna mimea midogo na mawe yaliyoachwa kando ya shimo. Kwa mbali kuna ujenzi au vifaa vya ujenzi vinavyoonekana, vinaweza kuashiria mradi wa ujenzi unaoendelea.

Chumba kidogo kimepangwa kwa ajili ya kuhifadhi na kutoa maji ya kunywa. Rafu mbili za buluu zimejaa chupa za maji zilizopangwa vizuri zikionyesha akiba kubwa. Chupa zingine za maji zimewekwa juu ya kifaa kama friji, zikionyesha uwezo wa kuhifadhi maji baridi.

Katika eneo la nje kuna mirundo miwili mikubwa ya mabomba meusi yaliyokunjwa. Mabomba haya yanaonekana yamefungwa kwa Kamba za kijani, kuashiria yamewekwa tayari kwa usafirishaji au matumizi. Kuna milima ya miti Kwa mbali ikionyesha eneo hili linaweza kuwa karibu na bustani au shamba.

Bonde refu limechimbwa kwenye ardhi yenye udongo mwekundu likigawanya eneo hilo. Kuta za bonde zinaonekana kuwa ndefu na imara zikifichua tabaka za udongo. Vivuli virefu vya watu wawili vinaanguka chini ya mtaro vikiashiria uwepo wao.

Udongo wenye mchanga na changarawe umechimbwa na kuwekwa kando ukiunda rundo kubwa la ardhi. Katika udongo huo kuna alama za kina zinazoonekana kama zimetengenezwa na mashine ya kuchimba zikionyesha kuwa mtaro umefukuliwa. Baadhi ya mizizi na mimea midogo imechanganyika na udongo ikionyesha kuwa eneo hili likiwa na mimea hapo awali.

Ukuta uliojengwa kwa matofali ya saruji unaonekana mbele. Nyuma ya ukuta, kuna majengo mbalimbali, baadhi yakiwa yamekamilika na mengine yakiwa bado katika hatua za ujenzi. Tangi kadhaa za maji ya rangi nyeusi zinaonekana juu ya baadhi za mjengo.

Kutoka angani bwawa dogo linaloonekana likiwa limezungukwa na mimea minene ya kijani kibichi. Rangi ya maji ya bwawa hilo inaonekana kuwa ya samawati kijani ikionyesha kina chake. Upande wa kulia wa bwawa, kuna njia nyeupe pengine ni barabara ndogo au njia ya kutembea.

Rundo kubwa la taka za plastiki na aina nyingine za uchafu limekusanyika kando ya maji machafu. Taka hizo zina rangi mbalimbali na zimeenea kwenye eneo kubwa. Maji yanaonekana meusi na yamejaa uchafu pia. Hali hii inaonyesha tatizo za uchafu wa mazingira.

Mwanamke amesimama karibu na pipa mbili, moja nyeupe na nyingine ya manjano ambazo zinaonekana kuwa zimejaa maji au vifaa vingine. anaonekana kuwa katika eneo la wazi labda katika mkutano au tukio fulani kutokana na kuwepo kwa watu wengine na tripod ya kamera kwa nyuma. Nguo zake zinaonekana rahisi na za kawaida. Uso wake unaonyesha kujifikiria au kutazama.

Mirija mingi ya plastiki ya kijivu imerundikwa pamoja ikiwa imewekwa waziwazi nje kwenye udongo. Baadhi ya mirija ina ukubwa huku mengine ikiwa tofauti ikionyesha matumizi mbalimbali. Anga la mawingu meupe linaonekana juu ikionyesha hali ya hewa ya kawaida.